Kuna rundo ya mashati yaliyopangwa vizuri yakionyesha duka la nguo au ghala. Mashati haya yana rangi na mitindo tofauti. Nyuma kuna nguo zilizotundikwa zikionyesha bidhaa zaidi zinazopatikana.

Hili ni duka la nguo likiwa na t-shirts za wanaume zilizopangwa kwenye reki na viatu kwenye rafu za juu. Nguo mbalimbali za rangi tofauti zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha bidhaa zinazopatikana dukani kwa wateja.

Hili ni duka la nguo linaloitwa safari likiwa na madirisha makubwa ya vioo inayoonyesha manguo mbalimbali. Ndani kuna nguo zilizopangwa kwenye reki na pia zikivaliwa na waelekeeni. Inaonekana ni duka maridadi lenye mpangilio mzuri.

Hili ni duka la nguo na viatu ikiwa na rafu zilizojazwa suti , shati na nguo nyingine. Pia kuna viatu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu . Kituo cha kukaa chenye rangi ya bluu kipo katikati, kikiashiria nafasi ya wateja .

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri. Nguo za rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye nzi na pia zimewekwa kwenye rafu nyeupe. Rangi ya waridi imetumika sana kwenye mapambo ya ndani, ikiwemo pazia na paa.

Hili ni duka la vito na vifaa vya mitindo. Vito kama shanga na herini zimetundikwa kwenye mannequinns ndogo nyeusi, huku mikoba na miwani ya jua ikionyeshwa kwenye rafu nyeupe. Bidhaa zimepangwa vizuri.

Huu ni mlango wa duka la Woolworth lenye madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha bidhaa ndani. Nembo ya duka inaonekana wazi juu ya mlango. Ndani nguo na vitu vingine vinaweza kuonekana likiwemo Mannequins

Hili ni duka la viatu lililopangwa vizuri, viatu vya aina mbali mbali ikiwemo sandle na viatu vya kufungwa vimepangwa kwenye rafu ndefu zenye rangi nyekundu na nyeupe. Duka lina taa za kisasa na muundo wa kuvutia.

Hili ni duka la nguo lenye barabara ndefu iliyojaa rafu zenye nguo zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto, kuna mashati na nguo za rangi mbalimbali, na upande wa kulia kuna suti na suruali za rangi nyeusi na za giza. Mwangaza unatoka juu, na kutoka mwisho wa barabara.

Picha inaonyesha duka la nguo likiwa na rundo kubwa la mashati yaliyokunjwa katikati, na nguo zingine kama suti na mashati yakiwa yamenyalewa kwenye rafu pande zote mbili. Duka linaonekana kuwa kubwa, limepangwa vizuri na lina bidhaa nyingi.

Hili ni duka la nguo, likiwa na mashati mengi yaliyopangwa kwenye makabati na makokoto . Katikati kuna makokoto kadhaa yakiwa na mashati ya tofauti, ikiwemo rangi ya machungwa , buluu iliyokolea na nyeupe .Nyuma yake kuna rafu zenye nguo zingine zilizopangwa vizuri . Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi kahawia nyeupe . Kwa umbali kuna sanamu ya mwanaume aliyevalia nguo ikionyesha mavazi yanayouzwa.

Hii ni ndani ya duka kubwa la kisasa linaloonekana kuuza nguo na labda viatu au vifaa vingine. Kuna nguo zilizokunjwa zikiwa zimepangwa kwenye meza na rafu na safu za sanduku za kijani kibichi labda zikiwa na viatu au bidhaa zingine zikiwa zimepangwa kwa ustadi katikati ya duka. Wateja wachache wanaonekana wakiangalia bidhaa.

Rundo la gari limeegeshwa kwenye eno la wazi lenye nyasi. Mtu mmoja amesimama akitazama mbele huku miti mingi ikiwa nyuma. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa tulivu na jua. Inaonekana ni mkussanyiko wa watu.

Hili ni gari dogo la abiria au matatu lililopakwa rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye lami. Kuna vibandiko vya usalama vya njano na nyekundu nyuma, miti na anga ya bluu yenye mawingu na mepesi vinaonekana kwa mbali.

Hili ni gari aina ya SUV, inaonekana ni Toyota Prado ikiwa imepakiwa nje. Gari lina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na lina rack ya mizigo juu ya paa. Namba ya usajili inaonekana wazi.

Hili ni gari la Toyota Hiace . Mlango wa abiria umefunguliwa na linaonekana limeegeshwa barabarani kando ya vichaka na majengo. Inaweza kutumika kwa usafiri wa umma au wa kibinafsi.

Magari ya kisasa mara nyingi huundwa kwa ufanisi wa nishati na vipengele vya teknolojia ya juu. Yana kiti nyuma kilichotengenezwa kwa kitambaa chenye rangi ya kahawia dhahabu . Kiti hicho kina sehemu ya kuwekelea mkono katikati na kuna mikeka ya sakafu yenye rangi ya buluu.

Hili ni gari la abiria jeupe lililokua limeegeshwa kando ya barabara yenye lami, nyuma yake kuna jengo ya rangi ya kahawia lenye maandishi Hill Court na miti ya kijani kibichi.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya magari chenye magari kadhaa yaliyopangwa, wateja wawili wanaume na mwanamke wanaonekana wakitembea katikati ya magari labda wakitazama au wakijadili ununuzi.

Hiki ni chumba cha maonyehso cha magari ya hyundai chenye magari matatu yaliyopangwa ndani. Kuna meza ya mapokezi na mfanyakazi mmoja anaonekana akiwa nyuma yake. Mandhari ni safi na ni ya kisasa na kuna ghorofa juu yake inayoonekana kupitia kioo.

Katika gari hili, viti vya nyuma vimejikusanya kwenda mbele vikiweka nafasi kubwa ya kubebea mizigo. Viti hivyo vina rangi nyepesi na mkanda mwekundu wa usalama unaonekana wazi. Nje ya gari, dirishani kunaonekana sehemu ya lori.

Haya ni magari matau ya kifahari yaliyopangwa kwenye barabara iliyojengwa kwa matofali. magari hayo yanaonekana kuwa SUV kubwa na kuna taa za barabarani na nyaya za umeme juu.

Gari jeupe limesimama kwenye barabara ya udongo iliyozungukwa na miti. Gari linaonekana kuwa safi na limesimama wima likionyesha hali nzuri. Mwangaza wa jua unaonyesha kuwa ni mchana.

Gari aina ya pickup ya rangi ya kijani bluu limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Mti mrefu na mkubwa umeonekana nyuma yake na mtu amesimama upande wa kulia. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri, likiwa tayari kwa safari.

Mwanaume anafanya kazi kwenye gari la zamani lililopakwa rangi nyekundu. Gari hilo linaonekana kukarabatiwa na baadhi ya sehemu zake zimetolewa. Mazingira yanaonyesha karakana ya nje au eneo la ukarabati wa magari.

Haya ni magari mapya yaliyopangwa kwenye eneo la wazi, likionyesha eneo la kuuzia magari. Watu watatu wamesimama karibu na magari hayo labdha wanajadili biashara au wanachagua gari. Eneo hili linaonekana kuwa katika biashara ya magari.

Gari jeupe la kisasa linaonekana likiwa limeegeshwa ndani ya jengo kubwa. Huenda ni chumba cha maonyesho ya magari au jumba la ununuzi. Dari inaonekana ikiwa na taa nyingi zilizopangwa juu, zikitoa mwanga wa kutosha. Gari linaonekana jipya na safi, na vioo vyake vyeusi .

Gari la rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la maegesho . Nyuma yake kuna jengo linaloonekana kuwa mkahawa au duka, lenye miavuli mekundu nje. Barabara iliyotengenezwa kwa vigae vya zege inaonekana safi na nadhifu, huku anga likiwa wazi.

Kunayo barabara pana, katika barabara hii kuna lori kubwa lakusafirishia magari likibeba magari kadhaa. Magari mawili yakiwa yame onekana wazi juu na chini. Magari mengine yana onekana yakisafiri kwenye barabara hiyo huku anga likiwa wazi na mawingu machache.

Haya ni magari kadhaa yameegeshwa. Huenda kwenye eneo la kuuzia magari au maegesho. Gari la mbele lina rangi ya kijani kibichi, likifuatiwa na gari jekundu. Nyuma yao kuna magari mengine na miundo inayofanana na kituo cha huduma au maegesho yenye paa. Jua linaonekana likiwaka likiangazia magari hayo.

Kuna muonekano wa ndani wa gari pengine Subaru legacy uliopigwa kutoka upande wa dereva .Milango yote miwili ya mbele imefunguliwa ikipichua viti vya ndani vilivyofunikwa kwa kitambaa cheusi na dashibodi yenye mapambo ya kahawia au mwekundu. Inaonekana gari lipo katika hali nzuri ikionyesha usafi na mpangilio mzuri wa ndani.

Katika chumba cha maonyesho ya magari, mchuuzi amevaa suti anazungumza na wanandoa, mwanamume na mwanamke. Wote watatu wanatabasamu na kuonekana kufurahia mazungumzo. Mchuuzi anashikilia ubao wa kunakili na magari mapya yanaonekana karibu nao.

Hawa ni watu wawili moja akiwa na rangi nyeusi na mwingine mweupe wakiangalia karatasi pamoja, mwanaume mweusi ameshikilia karatasi na anatabasamu huku mwanamume akionekana akichunguza karatasi hiyo kwa umakini ,wote wawili wamevaa suti rasmi na nyuma yao kuna gari kuashiria kuwa labda wako kwenye duka la magari au eneo la biashara.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la rangi nyekundu iliyoangaziwa kutoka upande wa dereva. Mlango wa dereva uko wazi. Dashibodi ni nyeusi na viti vinaonekana kuwa vya vitambaa vya rangi nyeusi au kijivu. Kuna mikeka ya sakafu yenye mfumo na kanyagio zinaonekana wazi. Kuna kishikilio cha chupa cha rangi nyekundu karibu na kanyagio. Magari mengine yanaonekana kupitia madirisha.

Hili ni gari la zamani la convertible lililopakiwa nje. Gari linaonekana kuwa na rangi ya kijivu na nyeusi na magurudumu yenye rangi ya machungwa. Kuna masunduku ya mbao yamewekwa upande wa gari. Nyuma kuna kuta zilizofunikwa na mimea na lango.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lenye nyasi likiwa limeegeshwa kando ya miti mirefu. Nyuma yake kuna watu wachache na magari mengine yaliyoegeshwa. Ikionyesha ueda ni eneo la bustani au uwanja wa wazi.

Gari jeupe la abiria ambalo linaonekana kuwa basi ndogo au matatu kwa mazingira ya Kenya limesimama kwenye barabara yenye lami. Nyuma yake kuna jengo la kifahari lenye paa la kijani na nyumbani nyingine ndogo iliyoandikwa Hill Court. Anga lina mawingu meupe na linatoa mwonekana wa siku ya jua.

Hili ni eneo kubwa la wazi labda shamba au uwanja ambapo kuna magari kadhaa yaliyopaki yakiwemo ya rangi nyeupe na ya kijivu. Watu wachache wanaonekana wametawanyika katika eneo hilo. Mandhari ya nyuma ina miti mirefu na anga linaonekana wazi na jua likiangaza.

Hii ni gari aina ya Volkswagen tiguan lenye rangi nyeupe iko nje inaonekana imepakiwa kwenye barabara au eneo lenye lami na kuna majengo na miti kwa nyuma. Magurudumu yake yana muundo wa kuvutia.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana ni soko ikiwa na rundo la mboga na matunda yaliyopangwa kando ya njia. Gari jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa upande wa kushoto. Anga linaonekana kuwa na mawingu kuashiria hali ya hewa tulivu.

Hili ni duka dogo la viatu au soko la wazi lenye viatu vingi vilivyopangwa . Viatu vimetundikwa na kuwekwa chini , ikionyesha urval urval wa mitindo na rangi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na labda nje.

Duka dogo la wazi lenye bidhaa mbalimbali za mapambo imejengwa kwa mbao na bati. Vitambaa, shanga na mikufu vimeninginizwa huku meza ikiwa na masanduku yaliyojaa vitu vidogo vya kupamba. Kuna mtu asiyeonekana vizuri nyuma ya bidhaa.

Rundo kubwa la maburungutu ya nguo , yamefungwa kamba nyeusi yakiwa yamepangwa juu ya kila moja .Baadhi ya nguo ndani ya maburungutu zinaonekana wazi, zikiashiria usafirishaji au uhifadhi wa nguo.

Huu ni mrundikano wa matunda mbalimbali yakiwemo parachichi , matunda ya kiwi, na labda embe au peasi . Matunda yamepangwa kwenye eneo la soko au duka, yakionyesha wingi wa mazao. Kuna pia kikopo kidogo kinachoonekana karibu na matunda.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi kukiwa na maduka mbalimbali yaliyojaa bidhaa .Watu wanonekana wakitembea kati ya vibanda baadhi yao wanauza maua na vingine vikionyesha vitu vya zanaa za ufundi.

Hii ni shanga na mikufu mbalimbali iliyotengenezwa kwa maganda ya baharini na shanga zenye rangi nyingi. Zimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao kuashiria duka la zawadi au soko la bidhaa za kienyeji.

Shuka la waridi limetandikwa chini na juu yake kuna karoti na pilipili hoho. Nyuma kuna ndoo tatu zilizojazwa viazi. Huu ni mpangilio wa kawaida wa bidhaa katika soko la humu nchini Kenya.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, kando kumejaa bidhaa zinazouzwa, zikiwemo viatu na nguo. Watu wanatembea na baadhi wanasimama wakinunua. Gari jeupe limeegeshwa kando ya barabara, huku majengo marefu yakionekana nyuma ya miti.

Hili ni soko la jumla la nyanya, mwanaume ameinama akipanda nyanya nyingi zilizoiva ndani ya makreti ya mbao, watu wengine na malori yenye bidhaa yanaonekana kwa nyuma kuashiria shughuli nyingi sokoni.

Hili ni soko la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo shanga za rangi na mikopo iliyotengenezwa kwa mikono. Bidhaa hizi zimetundikwa kwenye fremu za mbao zikionyesha ufundi wa kipekee. Njia ya katikati inaonekana kuwa na kivuli.

Hili ni soko la matunda na mboga. Kuna mananasi, pilipili hoho za kijani na manjano, matango na tangawizi. Pia kuna vyombo vilivyojaa mboga za majani na mifuko iliyojaa mazao. Mazao yamepangwa kwa uangalifu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi kukiwa na rundo la karoti mbele kabisa. Watu wengi wanaonekana wakifanya biashara huku bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga zikionekana kwenye viabanda. Ni mazingira yenye pilka tele.

HIli ni soko la biashara ya shanga na mapambo mengine yaliyoonyeshwa kwenye vibanda. Mwanamke mmoja ameketi akifanya kazi ya kutengeneza au kuuza bidhaa hizo. BIdhaa za rangi mbalimbali zimetundikwa na kuonyesha, zikionyesha utamaduni wa ufundi.

Meza imejaa bangili na shanga zenye rangi maridadi za kiafrika. Wafanya biashara wawili wamekaa nyuma yake, mmoja akishika shanga kuashiria soko la bidhaa za kienyeji au duka la ufundi.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi lililoko nje. Watu kadhaa wanaonekana, baadhi yao wakiwa wakiuza au kuangalia nguo, zilizorundikwa kwenye meza na vibanda. Mtu mwenye amevaa kofia nyekundu na amesimama karibu na rundo labda akizipanga ua akihudumia wateja. Nguo mbali mbali za rangi tofauti zinapangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hili ni duka la nguo au chumba cha kuhifadhia vitambaa na mavazi, kilichojaa bidhaa zenye rangi mbalimbali. Kuna rafu zilizojazwa vitambaa vilivyokunjwa vizuri na upande mwengine kuna nguo zilizoning'inizwa. Katikati ya chumba hicho kuna sanamu ya kielezo enye vazi la kipekee la kijani kibichi na sketi iliyopambwa.

Hizi ni shanga zenye rangi mbalimbali, zilizopangwa kwenye mifumo tata na kuvutia. Rangi nyekundu, buluu ,kijani njano na nyeupe zimetumika kuunda miundo ya mistari na shavronne huku baadhi ya sehemu zikionekana kuwa na vinganishi vya ngozi au chuma.

Hili ni duka la bidha za sanaa na ufundi zikiwa na vitu vingi vilivyopangwa kwenye meza na rafu. Bidhaa hizo ni pamoja na vinyago, sanamu, vyombo vya udongo na nguo zenye michoro. Kuta na dari zimepambwa na vitambaa zenye picha mbalimbali za sanaa.

Kuna masanduku matatu ya mbao yaliyojaa mazao sokoni. Sanduku la kushoto lina viazi vitamu au tangawizi, la kati lina vitunguu vieupe au viekundu na la kulia lina nyanya nyekundu. Rangi za mazao ni angavu na zinavutia zikionyesha urembo wa bidhaa mpya.

Hili ni duka. Kuna viatu vingi vya ngozi vilivyopambwa kwenye shanga zikiwa zimetundikwa kwenye ukuta na kuonyeshwa vizuri. Kuna mtu mmoja anayechangua au kupanga viatu hivyo akionyesha shughuli inayoedelea mahali hapo. Mazingira yanaonekana kuwa ya jadi au ya kienyeji kutokana na jinsi duka lilivyojengwa.

Eneo hili linaonyesha soko au barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na biashara ndogo ndogo na maduka yaliyojipanga pande zote mbili. Kuna watu wengi wakienda na kurudi, wengine wakiwa wamekaa kwenye viti na biashara mbalimbali zinaonekana ikiwemo saloon . Bidhaa mbalimbali zimewekwa nje na kuna matangazo yamening'inia.

Hii ni aina mbalimbali za viazi na mizizi mingine ya wanga iliyopangwa sokoni au duka la mboga. Katika vikapu viwili vikubwa vya ufumaji, kuna viazi vitamu vya rangi ya zambarau na viazi vikuu. Kwenye ndoo na bakuli za plastiki za rangi tofauti, kuna aina tofauti za viazi. Inaonekana kama sehemu ya soko la ndani.

Hii ni meza au duka ndogo lililojaa bidhaa za plastiki au alumini, nyingi zikiwa vyombo vya nyumbani. Kuna vikombe, chupa za maji, ndoo na vifaa vingine vingi vya rangi mbalimbali. Vimepangwa au kuwekwa pamoja, ikiashiria soko lenye bidhaa nyingi.

Zinaonekana rafu zilizojazwa vitambaa mbali mbali zenye rangi na michoro angavu. Vitamba vimepangwa kwa mirundo au vikunjo vizuri viki onyesha aina mbalimbali za vitambaa vya kiafrika vinavyotumiwa kutengeneza mavazi na mapambo.

Hili ni bango kubwa la barabarani linalotangaza mradi wa majengo unaoitwa Hayat Heights. Linaonyesha jengo refu la ghorofa na linaeleza kuwa ujenzi unaendelea. Pia linaonyesha mpango wa malipo wa hadi miezi 30.

Hii ni nyumba kubwa ya ghorofa moja ikiwa na ua mrefu uliojengwa kwa matofali, juu ya ua huo kuna waya wenye ncha kali kwa usalama na mbele kuna eneo la wazi la ardhi lenye udongo mwen=kundu na nyasi chache.

Jumba kubwa lenye paa jekundu na kuta za kijivu linaonekana likijengwa. Eneo la mbele la jumba linaonekana kuwa na mawe na udongo , labda likitayarishwa kwa bustani au ujenzi mwingine. Inaonekana kuna ngazi ndefu katikati ya jumba, ikionyesha kuwa lina ghorofa.

Haya ni mandhari pana ya jiji ikionyesha majengo mengi marefu na mafupi yakionekana kuenea .Anga lina mawingu mazito kuashiria hali ya hewa tulivu au yenye jua hafifu. Inaonekana kama sehemu ya jiji yenye shughuli nyingi.

Hili ni jengo refu likiwa katika hatua za ujenzi bila kumalizika. Majengo yanaonekana kuwa na ghorofa nyingi, yakiwa na madirisha na kuta za saruji. Chini ya jengo, kuna rundo la mawe na vifusi vya ujenzi.

Hii ni mandhari tulivu yenye nyumba kadhaa zilizojengwa kwa mtindo tofauti zikiwa zimejipanga juu ya kilima kidogo. Mbele yake kuna eneo wazi lenye nyasi kavu. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa tulivu.

Majengo marefu yenye ghorofa nyingi yamesimama chini ya anga lenye mawingu. Juu ya majengo hayo, kuna kitu kinachoonekana kama korongo la ujenzi . Nyaya za umeme zinapita angani zikionyesha mandhari ya mjini.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likiwa na balconies nyingi zilizopangwa kwa usawa. Muundo wake unajipinda katikati na sehemu ya vioo vya buluu vinaonekana zikipanda baadhi ya madirisha. Anga ni ya mawingu.

Jengo hili lina usanifu wa kipekee likiwa na rangi ya kijani kibichi na madirisha yenye fremu za dhahabu. Inasimama wazi wazi chini ya anga safi ya buluu. Hii inaweza kuwa jengo la biashara au la makazi likionyesha ubunifu.

Ubao wa matangazo umefungwa kwenye mti ukiashiria to let . Inaonekana unatangaza vyumba vinavyokodishwa na namba ya simu imeandikwa chini. Nyuma ya mti kuna jengo refu la ghorofa lenye madirisha mengi. Inaonekana ni eneo la mjini ambapo watu wanatafuta nyumba za kupanga.

Huu ni muundo wa ndani wa jengo lenye paa la kioo linaloruhusu mwanga kuingia. Kuna viwango tofauti na madirisha na milango kuonekana kwenye kuta zenye rangi ya machungwa, ngazi au miundo mingine ya chuma inaonekana chini.

Haya ni majengo mawili yenye baa za vigae. Nyumba ya mbele ina paneli za jua ikionyesha matumizi ya nishati mbadala. Nyumba zote zimezungukwa na uzio huku nyasi zikiwa zimeota mbele yake. Majengo haya yanaonekana kuwa makaazi ya kisasa.

Nyumba kadhaa mpya zinazofanana zimejengwa mfululizo. Zina paa nykundu na kuta za rangi ya machungwa na kijivu. Zinaonekana katika eneo jipya la makazi huku udongo ukiwa wazi mbele.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa na kuta nyeupe na madirisha yenye fremu za bluu. Juu ya jengo kuna maandishi ya njano ambayo hayaonekani vizuri, kwenye ghorofa za chini kunaduka ikiwemo moja liloandikwa chemist . Magari machache yameegeshwa mbele ya jengo na chini kabisa kuna rundo la mawe au kifusi.

Picha inaonyesha jengo la ghorofa lenye paa au ukuta wa bluu juu. Kuta za kahawia beige na madirisha vyenye vyuma. Ghorofa ya chini ina milango miwili mikubwa ya chuma iliyofungwa, kijani na nyeusi, labda maduka. Mbele kuna barabara na nguzo yenye alama nyeupe na nyekundu. Inaonekana kama sehemu ya mji au mtaa wa kibiashara.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na wa kuvutia likiwa na madirisha mengi na baraza zinazojitokeza. Limesimama wima kuelekea anga la samawati lililo wazi na lililo na mawingu likionyesha umbo lake la kipekee.

Majengo mawili marefu Ya gorofa yanasimama wima moja likiwa jeupe na madirisha ya buluu ,na jingine likiwa na rangi nyeusi zaidi na madirisha ya buluu mbele ya majengo hayo kuna eneo la michezo ya watoto lenye bembea na mchezo wa kuzunguka anga linaonekana kuwa wazi na buluu.

Hili ni jumba la kifahari lenye ghorofa mbili likiwa na rangi, ya kahawia, machungwa na kuta nyeupe na paa la vigae. Dirisha zake ni kubwa na zina fremu zenye miraba. Sehemu ya mbele ya nyumba imepangwa kwa bustani nzuri iliyo na mimea ya kijani kibichi na maua mekundu pamoja na mti wa mgomba. Inaonekana kama makaazi yaliyotunzwa vizuri yenye mandhari ya kuvutia.

Jengo la kisasa lenye ghorofa mbili lina kuta wa udongo na madirisha mengi. Mbele kuna lami kuelekea mlango na maeneno machache. Upande kuna ua, mti mrefu na ukuta mfupi wenye mimea. Mbingu ina mawingu kiasi. Inaonekana nyumba ya familia katika eneo la makazi

Jengo refu la kisasa linaonekana likiwa limejengwa kwa mtindo wa kipekee likiwa na madirisha mengi ya miraba na viranda zinazojitokeza, anga lina mawingu meupe mweupe na linatoa muonekano wa kuvutia ,kuna alama ndogo ya kijani kwenye upande wa jengo.

Hii ni mandhari ya jiji, chini ya anga lenye mawingu. Katika ngazi ya chini, kuna majengo ya chini yenye paa za mabati na miundo inayoonekana kama iko katika ujenzi au imechakaa. Pelekea mbele, majengo marefu yamejengwa karibu karibu, yakiwakilisha ukuaji wa miji. Baadhi ya majengo yana rangi angavu huku mengine yakiwa na rangi zisizokolea.

Hili ni duka kubwa likiwa na rafu ndefu zilizojazwa vinywaji hasa juisi za rangi mbalimbali, bidhaa zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha uteuzi mkubwa wa vinywaji kwa wateja, njia inaonekana pana na safi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa, hasa mafuta ya kupikia na vifurushi vya mchele. Kila mahali kuna mabango mekundu yenye neno promo kuashiria kuwa kuna ofa na punguzo la bei. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye mpangilio mzuri.

Hii ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa labda likiwa na jina big save kama inavyoashiria bango. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo dawa za kunukia au bidhaa za urembo, mteja anaonekana akisukuma troli la ununuzi.

Majengo kadhaa ya biashara yanaonekana. Kwa mbele ni duka la quickmart lenye alama ya fresh na easy likionyesha huduma za saa zote. Juu yake kuna maduka mengine kama ashleys bows, opticals na bata .

Hii ni ndani ya duka kubwa, rafu zikijaa bidhaa mbalimbali, ishara za bei na matangazo yametundikwa juu huku wateja wachache na wafanyikazi wakitembea kwenye njia. Mwangaza mkali unatoka juu ukionyesha eneo lote.

Hizi ni rafu ndefu katika duka kubwa zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Baadhi ya bidhaa kama cerelac zinaonekana wazi na bei zake zimeandikwa. Njia inaonekana pana na safi ikionyesha mazingira safi kwa ununuzi kwa wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa likionyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vitu vya nyumbani, bidhaa za watoto na nguo, kwa mbele kuna sanamu ya mtoto mdogo aliyevaa nguo ya buluu inayoashiria sehemu ya bidhaa za watoto.

Hii ni ndani ya maduka makubwa, labda duka la kuuza bidhaa za rejareja. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa pande zote mbili. Mtu anaonekana akitembea kwenye korido kuu na vikapu viivyo rundikwa vinaonekana upande wa kulia.

Hili ni duka kubwa la bidhaa mbalimbali linaonekana kuwa na sehemu ya matunda na mboga nyingi zilizopangwa vizuri watu kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa kuna sehemu ya juice coffee na tea na hoteli sikionyesha kuwa ni duka lenye huduma kamili.

Hii ni ndani ya duka kubwa labda soko la kisasa, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali hasa matunda kama maembe na tofaha. Watu wawili wanaonekana wakichagua vitu kuashiria shughuli ya ununuzi paa la jengo lina muundo wa kisasa.

Hili ni kabati la keki na vitu vitamu vingine vilivyopangwa kwa umaridadi . Kuna mikate, keki ndogo ndogo na vitafunwa vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwenye rafu mbalimbali. Inaonekana ni duka la keki au mkahawa.

Humu ni ndani mwa duka kubwa na safu ya mashine ya kufulia zikiuzwa. Zipo za rangi tofauti na moja ina chupa ya sabuni juu yake. Nyuma ya mashine hizo, kuna rafu zingine zenye bidhaa . Taa zinazoning'inia kutoka dari. Sakafu ina vigae vyepesi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa, labda duka la jumla au soko. Kuna sehemu maalum za nyama na samaki zilizowekewa alama, na taa zinazong'aa kutoka dari. Wateja wachache na wafanyakazi wanaonekana wakitembea kwenye sehemu mbalimbali za duka.

Hii ni ndani ya duka au chumba chenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Sakafu ina vigae vya rangi ya kijivu na katikati yake kuna carton mbili za rangi ya kahawia zilizofungwa. Safu zinaonekana kujaa bidhaa nyingi zenye rangi tofauti.

Rafu ndefu imejaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka ya rejareja au Supermarket . Kuna bidhaa za usafi kama vile sabuni za Lux zilizopangwa vizuri upande wa kushoto. Rafu za chini zimejaa bidhaa mbalimbali zilizofunganishwa na kuna mbao vya bei na tangazo la promotion vinavyoonekana. Safu ni ya vigae na inaonekana kuna mteja akisukuma toroli upande wa kulia.

Duka la kahawa au mkahawa mdogo linaloitwa cafe naivas, linaonyesha counter ya kuonyeshea vyakula na vinywaji. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na taa zinazong'aa kutoka dari. Baadhi ya meza na viti vinaonekana kando vikiashiria eneo la kukaa.

Hii ni ndani ya duka kubwa. Barabara kuu ya duka inaonekana ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa pande zote mbili. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Dari ya duka ina miangaza mirefu ya taa na kuna mabango mekundu yanayoning'inia juu baadhi yakiwa namba ya matangazo. Sakafu ni safi na inaonekana kuakisi mwanga.

Hii ni sehemu kubwa ya duka inayouzwa vifaa vya nyumbani, hasa mashine za kufulia. Mashine hizi zimepangwa kwa safu ndefu, na baadhi za lebo za LG. Kuna rafu zenye bidhaa zingine nyuma, na taa zinaning'inia kutoka kwenye dari.

Huu ni mwonekano wa ndani ya duka kubwa la bidhaa ambapo matunda na mboga nyingi zimepangwa vizuri . Kuna rundo kubwa la matikiti maji na parachichi katikati na mabango ya bei yanayoonekana juu . Rafu zingine zimejaa bidhaa na duka linamwanga wa kutosha na linaonekana safi.

Ngazi hizi mbili zakuonyesha bidhaa zimejawa na mboga na matunda ndani ya duka kubwa. Kwenye ngazi ya juu kuna karoti nyingi, uyoga na chokazi zilizopangwa vizuri kwenye masanduku. Chini yake kuna maboga mengi yaoliyowekwa na kuna vyombo vitupu vya kijani ambavyo vinaweza kutumika kwa bidhaa nyingine. Uonyeshaji huu umeundwa vizuri na unaonyesho mazao mengi mapya.

Hii ni sehemu ya duka la viatu ambapo kuna haina nyingi za viatu vilivyopangwa kwenye rafu na stedi. Upande wa kushoto kuna miamba mingi ya rangi tofauti kama vile blue, nyeusi na udhurungi, upande wa kulia kuna viatu vya haina nyingine ikiwemo buti za kahawia juu zilizoonyeshwa kwenye meza dogo na bago ndogo likisema New Arrivals Every Friday .

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au kwa hari yenye bidhaa mbalimbali, katika sehemu ya mbele kuna frichi na labda mashine za kufulia, nyuma kidogo kuna meza na viti na upande wa kulia kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa, upande wa kushoto kuna baiskeli na vitu vingine vya watoto vilivyo pangwa juu.